Chupa nyeupe yenye ganda lenye rangi ya kijani, njano na bluu, likiwa na picha ya mnyama. Chupa inayoitwa "tip top", yenye ujazo wa mia tano hamsini cc, ndani yake kukiwa na dawa mahususi kwa kuuwa wadudu katika wanyama.

Vijana wawili wa kiume wenye nguvu wakiwa katika eneo la shamba, sehemu ambayo wanachanganya mbolea kwaajili ya kupata virutubishi vya mimea inayostawi katika eneo hilo.

"Tetrox" dawa ya kuku iliyohifadhiwa katika kifungashio chenye rangi ya njano na nyekundu, kikiwa na maelezo na jinsi ya kutumia dawa hiyo.

Sehemu ya duka la kuuza dawa mbalimbali, likisheheni makabati ya vioo yaliyopangwa katika ngazi, ndani yake kukiwa na dawa mbalimbali za kuua wanyama pamoja na wadudu wanaoshambulia mimea na mifugo.

Chupa ndogo yenye rangi ya zambarau iliyoandikwa "SUPERDOG". Dawa ambayo inatumika kuwafanyia usafi mbwa. Dawa iliyotengenezwa maalumu kwa ajili ya kuosha na kusafisha mbwa.

Chupa ndogo nyeupe inayotumika kuhifadhi dawa yakuulia vijidudu kwa wanyama, dawa inayojulikana kama "COOPERS SPOT ON". Chupa iliyochorwa picha ya ng'ombe pamoja na maelekezo ya kutumia dawa iyo.

Kifungashio kidogo cheupe, kiichofungwa vizuri, kikiwa na maandishi ya "TYLOSIN POWDER", kikiwa na picha ya wanyama kama kuku pamoja na ndege wengine, kikiwa na maelekezo mbalimbali ya kutumia dawa hiyo, kwa ajili ya kuua vijidudu vinavyoshambulia ndege hao.

Chupa ndogo nyeupe, iliyofungwa vizuri na mfuniko mwekundu. Ndani yake ikiwa na dawa zinazotumika kuulia vijidudu kwa wanyama kama ng'ombe, pamoja na wanyama wengine wakufugwa, kama kondoo, mbuzi na mbwa.

Wanaume watatu na mwanamke mmoja waliovalia mavazi maalumu, midomoni mwao na pua zao wakiwa wamefunika kwa barakoa maalumu kwa ajili ya kujikinga na afya zao. Mbele yao kukiwa na dawa mbalimbali za kuulia wadudu.

"KUPACIDE". Chupa ndogo ya dawa yenye rangi nyeupe na kifuniko chekundu, inayotumika kuuwa vijidudu vinavyokaa kwa wanyama yenye ujazo wa lita moja.

Vijana sita wa kiume, wakiwa wamevalia mavazi nadhifu, watatu wakiwa ndani ya gari, watatu wakiwa nje ya gari, wakisaidiana kupakua mizigo ndani ya gari hilo. Mizigo iliyosheheni dawa za kuuwa vijidudu kwa wanyama na mimea.

Sehemu ndogo ya kabati la dawa, sehemu inayohifadhi dawa mbalimbali za kutibu wanyama na mimea. Dawa zenye chupa nyeupe na makaratasi yaliyobandikwa katika chupa hizo, yenye maelezo ya namna na jinsi ya kutumia dawa hizo.

Wataalamu wa afya za wanyama pori na wanyama wa kufuga, wakiwa wamevalia mavazi maalumu kwa ajili ya kazi hiyo. Wakifanya vipimo vya dawa zinazotumika kutibu magonjwa ya wanyama hao kwa ustadi na kwa weledi mkubwa.

Jengo, sehemu ya duka lililoandikwa 'OSHO' ndani yake kukiwa na huduma za uuzaji wa bidhaa mbalimbali, dawa zinazotumika kuulia vijidudu kwa wanyama na mimea.

Chupa maalumu yenye rangi nyeupe na ganda jekundu na nyeupe likiwa na picha ya kuku lilioandikwa ¨Vetsense¨ ndani yake kukiwa na dawa inayotumika kuulia vijidudu na kutibu magonjwa mbalimbali kwa wanyama.

Chupa ya dawa yenye kimiminika kinachoitwa "Bimectin Plus", kinachotumika kuua bakteria ndani na nje ya mnyama. Chupa hii huhifadhiwa katika kifungashio chenye rangi ya kaki, nyekundu na nyeusi, chenye maandishi na picha ya mnyama

Chupa ndogo nyeupe yenye ganda jeupe lenye rangi nyekundu na kijani inayoitwa TACTIK yenye ujazo wa 12.5. Dawa hii ni dawa inayotumika kuulia vijidudu kwa wanyama kama ng'ombe, nguruwe, na wenginewo.

Sehemu ndogo ya shamba kubwa lenye rutuba, likiwa limelimwa mazao mbalimbali ya biashara katika vitalu ikiwemo mahindi, maharage, matikiti maji yakiwa yamepandwa kwa njia ya kilimo mchanganyiko ili kuongeza rutuba katika ardhi na kilimo kwa ujumla.

Nyanya, zao la biashara, lillilokusanywa pamoja na wakulima, kwa ajli ya kuwekwa katika matenga maalum na kwenda kuuzwa katika magenge na masoko mbalimbali, kwa ajili yakujipatia kipato.

Wanaume wawili wakulima wa mazao ya biashara wakiwa wameketi wakitazamana, mmoja kulia mwingine kushoto. Katikati yao kukiwa na mazao ya biashara, wakikagua na kuyapanga vizuri.

Mwanamke wa makamo aliyevalia mavazi nadhifu mavazi meusi yenye rangi ya njano, akiwa katika shamba la mazao ya biashara huku mbele yake kukiwa na zao la ndizi lilopandwa na kumea vizuri katika ardhi yenye udongo wenye rutuba.

Wanaume watatu wakipakia viazi vitamu kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni, nyuma yao wakiwa wamezungukwa na miti mirefu yenye kijani kibichi.

Mwanaume mkulima wa zao la matikiti, akiwa amechuchumaa na mikononi mwake akishika kipande cha nusu cha zao hilo, mbele yake kukiwa na matikiti mengine yaliyopangwa vizuri kwa ajili ya kwenda kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa amevalia mavazi nadhifu sana, akiwa katika sehemu ya shamba iliyopandwa mazai ya kilimo cha biashara, akikagua mazao hayo na kuyapanga katika mpangilio sahihi.

Viazi mbatata, moja kati ya zao la biashara vikiwa vimekusanywa pamoja na wakulima ambao wanaendelea kuvuna zao hilo katika shamba lililomea vizuri lenye rutuba na kijani kibichi.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamevalia mavazi maalumu ya mashambani yenye rangi ya kijani katika shamba la ndizi la mazao ya kibiashara. Nyuma yao kukiwa na mikungu mikubwa ya ndizi iliyopangwa vizuri kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni.

Sehemu ya shamba kubwa lililomea vizuri huku kukiwa na mahindi kama zao la biashara, ndani yake kukiwa na vijana wanaopalilia na kuvuna mahindi hayo.

Mkulima mwanaume alievaa mavazi maalumu kwa ajili ya shughuli za mashambani, mikononi mwake akiwa amebeba torori likiwa na bidhaa, mazao ya biashara aina ya nyanya, huku nyuma kukiwa na shamba kubwa lililo stawi vizuri na kijani kibichi.

Kijana wa kiume aliyevalia mavazi mahususi kwa ajili ya shughuli za kilimo, akiwa amepumzika pembezoni mwa zao la biashara aina ya kabichi huku pembeni yake kukiwa na nyasi zilizokauka kuashiria ukame.

Wanawake wawili na wanaume watatu, wakulima wa mazao ya biashara wakivuna zao la mahindi lililostawi vizuri katika shamba kubwa lililosheheni mazao hayo.

Wakulima wawili, mwanaume na mwanamke wakiwa katika shamba la kilimo cha mbogamboga aina ya kabichi lililozungushiwa kwa uzio wa majani makavu.

Mwanaume wa makamo aliyevalia fulana nyeupe, koti la bluu, suruali ya bluu na viatu maalumu kwajili ya shughuli za mashambani, akiwa amechuchumaa katika ardhi yenye udongo mwekundu yenye rutuba huku mikononi mwake akiwa amebeba mapapai, zao la kibiashara na nyuma yake akiwa amezungukwa na zao la mapapai.

Karoti zao la biashara, lililokusanywa pamoja na mkulima kwa ajili ya maandalizi ya kwenda kuuzwa sokoni, nyuma ya mkulima kukiwa na msitu mdogo wenye mapori na vichaka vingi.

Kijana wa kiume, mkulima, akiwa katika eneo la shamba panapolimwa mazao ya kilimo cha biashara. Akikagua vitaru vya zao hilo na kupanga vizuri mazao hayo.

Shamba la mazao ya biashara aina ya nyanya, zilizofungwa katika vifungashio na matenga; zilizowekwa pembezoni mwa barabara ya vumbi yenye udongo mwekundu, pembeni kukiwa na wakulima wa mazao hayo.

Shamba lililopandwa mazao ya biashara, ikiwa imepandwa kwa mazao mchanganyiko, kama matunda na mboga za majani.

Kijana wakiume aliyevalia fulana nyeusi yenye maandishi meupe na suruali ya kijivu, akikagua shamba la mazao ya biashara lililopandwa katika ardhi yenye udongo wenye rutuba na kustahimili ukame; lililozungukwa na miti pamoja na anga tulivu.

Wakulima wawili, wanawake, wakiwa wamevalia mavazi nadhifu wakiwa katika eneo la shamba. Wakikagua miche ya mazao iliyopangwa kwenye magunia yaliyojazwa udongo mzuri wenye rutuba kwa ajili ya ukuaji wa miche hiyo.

Miche midogo iliyostawi vizuri yenye kijani kibichi iliyomea katika adhi yenye udongo mzuri na rutuba ya kutosha, kukiwa na mabomba ya maji yaliyopita katika shamba hili kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji na ustawi wa mazao katika shamba hili.

Chumba kidogo kilichopandwa mazao mbalimbali yaliyopangwa katika mpangilio mzuri. Ndani yake kukiwa na vyumba vidogo vidogo ambako hutumia teknolojia ya kilimo cha kijani, kilimo kinachotumia njia ya umwagiliaji ambapo ni njia sanifu katika ukuaji wa mazao.

Mabomba ya maji, yaliyotandazwa vizuri katika shamba kubwa la kilimo, kwa ajili ya kilimo cha kisasa, kinachojulikana kama kilimo cha umwagiliaji kwa ajili ya mazao bora na yaliyostawi vizuri.

Wakulima wa mazao ya biashara na mazao ya nyumbani wakike na wakiume, wakifanya upaliliaji wa mazao hayo yaliyopandwa vizuri katika vitalu na mlolongo mzuri kwa ajili ya kuuzwa na matumizi mengine.

Matuta ya shamba yaliyopandwa na kumea mazao ya chakula, huku pembezoni mwa matuta hayo kukiwa na mabomba yanayopitisha maji kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji.

Vijana watatu wa kiume wanaojihusisha na shughuli za kilimo, wakiwa wamesimama. Mmoja ameshika jembe na wengine wakiwa wameshika vifaa vingine, mbele yao kukiwa na gari maalumu la kulimia, lenye magurudumu manne na rangi nyekundu.

Eneo la shamba lililopandwa miti ya zao la mgomba, iliyoshamiri na kukua vizuri, iliyobeba mikungu ya ndizi.

Vitalu vya miche ya miti, vilivyolimwa na kupandwa vizuri, katika mpangilio, vikimea miche ya miti yenye kijani kibichi, iliyopangwa kwa mlolongo na kufuatwa mpangilio na kanuni za kilimo.

Eneo, sehemu ya shamba, palipolimwa zao la biashara, kukiwa na miche mingi ya mipapai iliyokuwa vizuri, kwa ajili ya matumizi, kuvunwa, na kuuzwa.

Vifaa maalumu vya kielekroniki vinavyoendeshwa kupitia teknolojia ya kisasa, vinavyosaidia kilimo katika mashamba makubwa ya viwanda kilimo ambacho kinatumia njia za kisasa kuzalisha mazao.

Trekta kubwa la kulimia, linaloongozwa na mtaalamu wa kilimo cha kutumia mashine za vilimo, katika shamba kubwa la kilimo cha mazao ya biashara.

Miche midogo ya miti inayokuwa kupitia teknolojia ya haypdroponi. Teknolojia ambayo inausaidia mmea kukua bila kutegemea udongo. Teknolojia hii inahusisha uchanganyaji wa maji pamoja na virutubisho muhimu.

Kifaa kidogo cha kielektroniki kinachotumia injini yenye nguvu, ambacho hutumika kuandaa mazingira ya shamba kwa ajili ya kilimo.

Jembe la mkono la kisasa linalotumia injini ya mafuta ambalo hutumika kuchimba na kuchanganya udongo, husaidia katika kilimo cha kisasa kwa wakulima wakubwa na wadogo.

Trekta la kulimia, lenye rangi nyekundu na nyeusi, likiongozwa na mwanaume, likiwa limefungwa kifaa cha kulimia kinachoitwa plau katika shamba la kilimo cha mazao ya biashara.

Sehemu maalumu, maabara ya kiwanda inayofanya kilimo cha kisasa, kilimo ambacho miche inapandwa katika meza maalumu zilizopangwa kwenye makabati meupe na teknolojia nzuri ya kukuza mazao hayo.

Kifaa cha kisasa cha kukata majani, chenye rangi ya njano na bluu, na matairi meusi; kikikata majani na kuyalinganisha katika kimo sawa.

Katapila, kifaa cha kulimia kinachoendeshwa na kijana wa kiume, anayefanya maandalizi ya kilimo, katika ardhi yenye majani makavu yaliyozungukwa na miti ya kijani kibichi.

Eneo kubwa lenye mwanga wa kutosha lililopandwa michi ya mazao ya kibiashara iliyopangwa katika mistari na makundi sawa; inayomwagiliwa kwa kilimo cha kisasa cha umwagiliaji.

Kifaa maalumu cha kisasa ndani yake kikiwa na gesi ya kimimnika, kifaa hiki hutumika kukuuzia samaki na kuhifadhi aina mbalimbali za samaki vifaa hivi mara nyingi hutumika majumbani kama mapambo.

Kifaa maalum cha kielektroniki, kinachohusika na kufugia samaki mbalimbali, kikiwa kimefungwa vuizuri na kupangwa vizuri ndani ya jengo linalofanya shughuli hizo, huku ndani yake kukiwa na kemikali muhimu, pamoja na maji yanayosaidia maisha ya samaki hao.

Sehemu ya shamba kulikochimbwa dibwi dogo linalohusika na ufugaji wa samaki wadogo na wakubwa kwaajili ya matumizi ya chakula na biashara . Eneo hilo lililozungukwa na nyasi zenye kijani kibichi pamoja na miti iliyostawi vizuri .

Chombo maalumu cha kisasa chenye rangi ya bluu kinachohifadhi maji, ndani yake kukiwa na samaki. Chombo ambacho hutumika katika teknolojia mpya na ya kisasa ya kufugia samaki.

Samaki wakubwa kwa wadogo wa aina tofauti, waliovuliwa katika bwawa la samaki kupitia nyavu mahususi iliyofungwa viboya vidogovidogo.

Sehemu ya kifaa cha maji kinachotumika kukuzia samaki, kukiwa na samaki wa aina mbalimbali, wakiwemo samaki weupe na weusi, wenye magamba na ambao hawana magamba, wenye matamvua na mikia mirefu.

Zao la mahindi linalotumika kama zao la chakula lililopandwa katika ardhi nzuri yenye rutuba, lililomea vizuri kwa ajili ya matumizi ya chakula cha nyumbani.

Vyakula kama maindi, maarage, choroko, njegere, mchele pamoja na ulezi vikiwa vimewekwa vizuri katika magunia maalum yakuifadhia chakula katika ghala.

Mwanaume alievalia fulana ya kijani, suruali nyeusi, mkononi mwake akiwa ameshika mche mmoja wa mti uliostawi, akiwa katikati ya bustani ya miche iliyopandwa vizuri, yenye kijani kibichi.

Msitu mnene uliojaa miti mingi mikubwa na minene, mapori yenye vijani vibichi, nyasi ndogo na ndefu. Kukiwa na ardhi yenye udongo mzuri wa rangi nyekundu uliosaidia miti hiyo kuchanua na kukua vizuri.

Maafiisa misitu wawili wakiwa wamevaa sare sawa, mmoja akiwa ameshika koleo na majani mabichi, mbele yake kukiwa na kisehemu kidogo kinachoonyesha vitu kutokokwa kuchomwa katika eneo hilo, wakiwa wamesimama katika ardhi yenye nyasi fupi zenye kijani kibichi.

Sehemu ndogo ya pori ikiwa ina miti mingi mikubwa na midogo yenye majani ya kijani kibichi kuashiria ustawi na ardhi yenye rutuba.

Sehemu ya eneo la msitu lililo na miti mingi, vichaka, mapango pamoja na ngazi zinazotoka na kuingia ndani ya msitu huo, huku kukiwa na kijani kibichi pamoja na mwanga wa kutosha kuashiria hali ya hewa tulivu ndani ya msitu huo.

Zao maalumu, lililokua na kustawi vizuri kupitia teknolojia ya haidroponi. Teknolojia ambayo inausaidia mmea kukua bila kutegemea mbolea. Teknolojia ambayo inahusisha kuchanganya maji na virutubishi maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mmea.

Hydroponi, teknolojia maalumu inayotumia njia ya kisasa ya kukuza mmea bila kutumia udongo, teknolojia ambayo mmea unakua kupitia virutubishi vinavyochanganywa na maji vinavopita katika mabomba yanayopita katika mimea hiyo.

Miche iliyomea vizuri iliyopangwa kwa mstari juu ya mabomba yanayopitisha mifumo ya "haidroponi", mifumo ambayo husaidia mimea kukua bila kutegemea udongo.

Kijana wa kiume aliyevalia fulana nyeusi yenye maandishi, suruali nyeusi akiwa ameshika kikombe chenye maji na ndoo, akifanya umwagiliaji katika miche iliyopandwa juu ya mabomba inayotumia mfumo wa haidrojeni kukua.

Kilimo cha haidroponi. Ni teknolojia ambayo inasaidia mmea kukuwa bila kutegemea udongo. Kilimo hiki kinahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopita katika mabomba maalumu yaliyotengenezwa kwa ajili ya kazi hiyo.

Miche midogo ya miti iliyomea vizuri kwa kupitia teknolojia ya hydroponi, teknolojia ambayo husaidia mmea kukua bila udongo mbele yake kukiwa na vijana wawili wakifanya kazi katika shamba hilo.

Mwanaume mmoja akikagua mimea inayokua kwa kupitia tekinolojia ya haidroponiki, tekinolojia ambayo inausaidia mmea kukua bila kutumia udongo. Tekinolojia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopita katika mimea hiyo.

Miche ya miti, iliyopandwa kwenye kichanja chenye ngazi tatu, chenye matundu. Miche inayokuwa kupitia teknolojia ya hydroponi. Ni teknolojia ambayo, haihitaji udongo bali virutubisho vinavyo yeyushwa kupitia maji.

Sehemu ya shamba iliyopandwa miche midogo inayokua kwa teknolojia ya haidroponiki. Teknolojia ambayo haihitaji udongo kukua, bali huyeyusha kemikali yenye rutuba kupitia maji.

Mabomba yaliyopangwa na kuunganishwa na teknolojia ya haidroponi, teknolojia ambayo huusaidia mmea kukua bila kutegemea udongo, teknolojia hii huusisha uchanganyaji wa kemikali pamoja na lishe mbalimbali zinazotakiwa katika mmea.

Teknolojia ya kisasa ya haidroponiki inayosaidia kukua kwa mimea bila udongo, ikiwa imewekwa katika ndoo yenye rangi ya karoti pamoja na mfuniko mweupe, juu yake kukiwa na miti iliyomea kupitia tekinolojia hiyo.

Vitalu vya mimea vilivyopangwa katika mlolongo na mstari sawa vikiwa vimewekwa na kupandwa kupitia teknolojia ya haidroponiki, teknolojia ambayo hukuza mimea bila kutumia udongo.

Vitalu vya miche ya miti, vilivyounganishwa na teknolojia ya haidroponiki, teknolojia ambayo husaidia miche ya miti kukua bila kutegemea udongo, kwa kuchanganya kemikali na maji.

Miche ya zao la mbogamboga iliyowekwa katika chombo kidogo chenye rangi nyeusi na mfuniko wa njano uliyoonganishwa na kibomba kidogo, miche hiyo inayokua kupitia njia ya haidroponiki, njia ambayo mche hukua bila kutegemea udongo.

Kifaa maalumu chenye miguu miwili kinachosaidia teknolojia ya haidroponi kufanya kazi yake ya kukuza miche ya miti, teknolojia ambayo inausaidia mmea kukua bila kutegemea udongo.

Sehemu ndogo ya shamba inayotumia tekinolojia ya haidroponi, ikiwa na miche ya miti yenye kijani kibichi, kuonesha kustawi vizuri kupitia tekinolojia hiyo, teknolojia ambayo inausaidia mmea kukua vizuri bila kutumia udongo.

Miche midogo ya miti iliyopangwa vizuri na kuwekwa katika mabomba ya haidroponiki, kukiwa na kijiko pamoja na chombo kidogo cha kioo mbao. Teknolojia ambayo hutumika kustawisha mimea bila kutumia udongo.

Miche na mimea iliyomea vizuri kwa njia ya Haidroponi, njia ambayo husaidia mimea kukua bila kutegemea mbolea kwa kupitisha virutubishi vilivyochanganywa na maji katika mabomba maalumu yaliyounganishwa na mimea hiyo.

Mimea yenye kijani kibichi iliyomea vizuri, iliyopangwa kwa mpangilio mzuri juu ya mabomba yanayopitisha hewa na mfumo wa haidroponi, mfumo unaosaidia mmea kukua bila udongo.

Kijana wa kike akifanya shughuli zake, katika eneo ambalo kilimo cha "haidroponic", hufanyika, kilimo ambacho hakihitaji udongo kukuza miti.

Mabomba madogo yanayopitisha maji pamoja na virutubishi, vinavyosaidia mmea kukua bila kutegemea udongo, teknolojia inayoitwa haidroponi; teknolojia ambayo inasaidia mmea kukua bila kutegemea udongo.

Kifaa kidogo kilichounganishwa na mabomba, kinachotumia mfumo wa haidrojeni na teknolojia ya NFT. Kifaa hiki husaidia mmea kukua bila kutumia udongo.

Eneo la shamba la kiwanda, lililopangwa vizuri na kulimwa mazao ya biashara aina ya kabeji, mazao yaliyopandwa na kulimwa katika vitalu na mlolongo unaofanana.

Sehemu ya shamba la kiwanda linalolimwa mazao ya biashara, huku teknolojia inayotumika ikiwa ni teknolojia ya kisasa pamoja na mashine kubwa zinazofanya kazi kwa uweledi na ustadi mkubwa.

Sehemu ya shamba kubwa, eneo la kiwanda lililopandwa mazao ya biashara ikiwemo mbogamboga, huku kwa mbali akionekana kijana anayefanya kilimo na upaliliaji katika shamba hilo lililomea vizuri.

Eneo la shamba la kiwanda, lililopandwa zao la biashara la mbogamboga, linajulikana kama kabechi. Zilizopangwa katika mistari na mafungu sawa.

Zao la kabichi, lililopandwa na kupangwa katika mistari sawa kwenye shamba la kiwanda chenye rutuba, pembeni likizungukwa na miti mirefu yenye rangi ya kijani kuashiria rutuba.

Mwanaume mmoja alievalia mavazi mahususi kwa kilimo akiwa katika shamba kubwa la kiwanda linalofanya kilimo cha mchanganyo. Ndani yake kukiwa na mahindi, maharage pamoja na mazao mengine mbele ya shamba hilo kukiwa na miti mikibwa mitatu mirefu iliyostawi vizuri yenye majani ya kijani kibichi.

Sehemu kubwa ya shamba la kiwanda, iliyomea vizuri mazao ya biashara, yaliyolimwa katika mpangilio unaofanana. likiwa limemea vizuri, majani ya kijani kibichi.

Eneo la kiwanda linalotumika kuhifadhia ndege aina ya kuku, ambao hutumika kwaajili ya uzalishaji wa nyama na mayai. Eneo hilo likiwa limejaa chakula kwaajili ya ndege hao.

Wafanyakazi wa kiwanda cha kusindika mazao ya chakula, wakiwa wamevalia mavazi yanayofanana, pamoja na kofia kwa ajili ya kulinda afya ya mteja, wakipanga na kuchakata mazao hayo.

Eneo la kiwanda linalofanya kilimo cha umwagiliaji likiwa limezungukwa na mabomba ya maji, feni za kutoa hewa na kuingiza ndani, lakini pia miche iliyopangwa na kupandwa vizuri.

Miche midogo ya mazao iliyomea vizuri, inayopokea maji kupitia mabomba yaliyowekwa katikati ya vitalu hivyo. Mabomba yaliyowekwa kupitia kilimo cha umwagiliaji, teknolojia inayotumika kwa kilimo cha kisasa.

Mabomba ya kisasa maalumu kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, yaliyotandazwa katika vitalu vya shamba kubwa kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji. Kilimo ambacho kímekua ni nguzo ya ustawi na maendeleo. Huku shamba hilo likizungukwa na miti, mapori na vichaka; vyenye kijani kibichi.

Mwanaume alievalia mavazi nadhifu akiwa katika sehemu ya shamba, akifanya umwagiliaji wa mazao yaliyopandwa katika eneo hilo la shamba, eneo ambalo linaudongo mzuri na mazao yake yakiwa na kijani kibichi

Mabomba maalumu kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, yaliyofungwa katika mfumo wa kusambaza maji kwa ajili ya kufanikisha huduma ya kilimo cha umwagiliaji; pembeni kukiwa na mazao mbalimbali.

Mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana, shati la mikono mirefu jeupe, suruali iliochomekewa kwa mkanda nadhifu pamoja na viatu, akifanya kilimo cha umwagiliaji katika sehemu ya shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao mbalimbali.

Shamba lenye ardhi yenye rutuba, lililopandwa miche midogo ya mimea likiwa limeunganishwa na mifumo ya mabomba ya umwagiliaji.

Sehemu ya shamba lenye rutuba iliyomea vizuri, huku kukiwa na vitalu vilivyomea miche ya miti. Ndani yake kukiwa na mabomba yaliyopita na kupangwa vizuri, yanayoashiria kilimo cha umwagiliaji.

Ardhi nyevunyevu ya kilimo cha umwagiliaji, iliyofungwa mifumo ya maji kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, na miche ya mazao iliyopangwa vizuri.

Sehemu pana ya nchi pembezoni mwa vyanzo vya maji iliyostawi vizuri kwa ardhi yenye rutuba kukiwa na miti mikubwa na midogo yenye kijani kibichi, nyasi ndogo zenye kijani kibichi pamoja na anga safi.

Sehemu ndogo ya dimbwi la maji chanzo cha maji kilicho zungukwa na nchi kavu yenye nyasi ndogo ndogo zenye kijani kibichi, miti mirefu na mifupi, vichaka vyenye rangi ya kijani kuashiria ardhi yenye udongo mzuri.

Mti mkubwa uliomea katika ardhi iliyostawi vizuri yenye majani yenye kijani kibichi udongo wenye rutuba pamoja na miti mingine midogomidogo na vichaka.

Sehemu pana ya nyika iliyo na udogo mzuri wenye virutubishi, ikiwa na nyasi zenye rangi nzuri za kuvutia kijani kibichi ,miti mirefu na mifupi vichaka vilivyonawili vizuri, mawe pamoja na anga linalo onekana vizuli.

Eneo pana la wazi lililo na nyasi zisizo na rutuba, udongo usio na unyevu unyevu, miti michache kwa mbali kukiwa na kilele cha mlima kinachoonekana kwa mbali kwa mwanga hafifu.

Majani yenye kijani kibichi, vichaka vidogo vidogo na miti iliyostawi vizuri, ikiwa imezungukwa na milima katika eneo hilo.

Mnyama mkubwa wa mwituni, tembo aliyesimama katika ardhi yenye nyasi zilizokauka kuashiria ukame. Nyuma yake kukiwa na mti wenye kijani kibichi mrefu, kwa mbali kUkionekana kilele cha mlima Kilimanjaro unaoonekana vizuri.

Anga kubwa la mawingu, meupe na buluu chini yake kukiwa na dimbwi la maji, likiwa limezungukwa na msitu wenye miti midogo na mikubwa yenye kijani kibichi.

Mandhari nzuri eneo la nyika lililo na barabara yenye kona na miti midogo na vichaka vyenye kijani kibichi kukiwa na ustawi wa eneo hilo, anga tulivu pamoja na milima mirefu.

Ardhi yenye vumbi, iliyopitiwa na chemichemi za maji, pembezoni kukiwa na miche na miti yenye kijani kibichi, iliyostawi na kukua vizuri katika ardhi hiyo.

Madhari ya nzuri ya kuvutia iliyopambwa kwa barabara ya vumbi, ndege wa angani, mawingu meupe na bluu, miti mirefu na mifupi, vichaka, nyasi fupi na ndefu zenye kijani kibichi pamoja na milima mirefu.

Sehemu pana ya ardhi katika nyika iliyopambwa kwa miti mikubwa na midogo, vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi, nyasi ndogo zenye kijani kibichi, milima na mabonde, anga jeupe tulivu.

Chanzo kidogo cha maji kilichopita kwenye ardhi kavu, miti mingi mirefu iliyomea vizuri, kwa mbali kukiwa na kilele cha mlima mrefu; anga jeupe lililo na mawingu ya bluu bahari.

Ndege wengi wa angani aina ya Tai, wakiwa wamesimama mbele ya ufukwe wa maji, mbele yake kukiwa na nyasi ndogo za kijani, zilizozungukwa na kilele cha mlima mrefu ulio pembezoni wa msitu mdogo wa kijani.

Wanyama wa porini watano, twiga; waliosimama katika ardhi yenye nyasi kavu, kwa mbali kukiwa miti mingi ya kijani yenye matawi yaliyostawi vizuri, anga la bluu kuashiria hali tulivu.

Sehemu maalumu iliyojengwa kisasa inayotumika kuhifadhia wanyama aina ya mbuzi. Sehemu hiyo ikiwa imewekwa chakula cha kutosha kwa ajili ya mbuzi hao.

Wanyama wa kufuga majumbani aina ya kondoo na mbuzi waliowekwa katika mabanda maalumu ya kisasa, pembeni kukiwa na chakula kilichowekwa vizuri kwa ajili ya lishe ya wanyama hao. Huku zizi lao likiwa limetengenezwa kwa mbao safi iliyonakshiwa vizuri.

Wataalamu wa kufuga wanyama, wakiwa wamevalia mavazi maalumu kwa ajili ya kazi maalumu. Mavazi hayo yakiwa yana rangi nyeupe, glavu pamoja na viatu mahususi kwa kujilinda na afya zao, mbele wakiwa wamesimama wakipokea maagizo na utaratibu unaofuata.

Kuku wa kisasa wekundu na weupe waliowekwa katika chumba kimoja, wakipatiwa maji na chakula vilivyowekwa kwenye makontena meupe, na ngazi kwa ajili ya kupumzika.

Ndege wa kufuga majumbani aina ya bata weupe na weusi wenye madoa meupe, wakiwa wanaogelea katika bwawa lao maalumu lililojengelewa vizuri na kuzungushiwa nyavu pamoja na seng'enge kwa ajili ya usalama wa bata hao.

Mwanaume mmoja aliyevalia mavazi maalumu mikononi mwake akiwa ameshika kuku wawili mbele yake na nyuma yake akiwa amezungukwa na kuku wengine wa rangi tofautitofauti ikiwepo nyekundu, nyeusi na nyeupe, nyuma yake kukiwa na banda kubwa lililo tengenezwa kwa mabanzi kukiwa na kuku ndani yake.

Madaktari wawili wa mifugo; wakike mmoja na wakiume mmoja wakiwa ndani ya uzio wa sinyenge wakiwahudumia kuku chakula na maji, na nyuma ya uzio huo kuna mwanaume mmoja anayeangalia kazi hiyo.

Pakiti ndogo ya plastiki inayotumika kuhifadhi mbegu za mazao zilizofungwa vizuri, pakiti yenye rangi ya kijani na njano na maandishi yaliyoandikwa " EA SEED " kukiwa na picha ya zao hilo.

Kimfuko maalumu cha kuhifadhia mbegu, kikiwa na rangi mbalimbali kama; njano na kijani pamoja na picha ya majani ya mbegu hizo, huku kikiwa kimeandikwa ''Simlaw Seed, Jews Mallow".

Vitalu vya miche ilivyopandwa mbegu za mazao katika shamba lenye rutuba na udongo mzuri, lililomea miche ya kijani kibichi.

Kitalu kidogo cha shamba kilichopandwa mbegu za mimea iliyostawi vizuri, huku kukiwa na mabomba ya maji yanayosaidia kilimo cha umwagiliaji katika eneo hilo.

Kifungashio maalumu, kilicho andikwa "royal seeds" huku kikiwa na picha ya mazao ya mashambani, ndani yake kikiwa kimehifadhi mbegu za mazao husika pichani.

Sehemu kubwa ya shamba, iliyopandwa mbegu za mazao yaliyokua na kumea vizuri katika shamba lenye rutuba na udongo mzuri kwa ajili ya ustawi wa mazao ya biashara na chakula.

Vifungashio maalumu, vilivyopangwa katika mistari iliyonyooka vinavyotumika kukuzia mbegu za mazao huku kukiwa na uwazi na hewa inayopita vizuri kwa ajili ya kusaidia mbegu hizo kukua na kuzalisha miche bora.

Kifungashio kidogo cha mbegu, chenye uzito wa kilo mbili chenye rangi ya kijani na kaki, katikati kukiwa na nembo yenye alama ya "S" maandishi ya kijani yaliyozungushiwa kwa rangi ya njano yakisomeka ¨EAseeds¨.

Pakiti maalumu yenye rangi ya kijani na njano, yenye maandishi ya "royal seeds", iliyotengeneza kwa plastiki inayohifadhi mbegu ya zao la nyanya.

Vyombo maalumu vyenye muonekano wa ndoo za bati ndani yake, kukiwa na udongo pamoja na vishina vidogovidogo vilivyomea vizuri ndani yake kukiwa kumepandwa mbegu mbalimbali kwa ajili ya ukuzaji na uotaji wa miche.

Chupa maalumu zenye rangi nyeusi zilizopangwa vizuri, ndani yake kukiwa na udongo uliopandwa mbegu zilizowekwa vizuri kwaajili ya ukuaji ya miche bora kwaajili ya kilimo na uzalishaji wa mazao.

Mifuko maalumu inayotumika kuhifadhi mbegu za kuzalisha mazao mbalimbali kama: mboga za majani, matango, maparachichi, karoti na mazao mengine; iliyopangwa katika kabati lenye ngazi mbili zinazoonekana vizuri.

Kifungashio kidogo kilichohifadhi mbegu aina ya "EA SEED", chenye rangi ya njano na kijani, kilichoandikwa maneno "Parsley Dark Green Italian", kikiwa na picha ya majani ya mbegu hizo.

Pakiti ndogo yenye rangi ya njano, kijani na nyeupe yenye picha ya majani ikiwa imeandikwa "EA SEED", pakiti ambayo imewekwa mbegu za mimea.

Vijana wanne ,wawili wakiume wawili wakike, wakiwa katika shamba dogo, eneo la kisasa wakitengeneza kitalu kidogo kwaajili ya upandaji wa mbegu za mazao.

Mwanamke mwenye umri wa makamo, akiwa amevalia nguo ya rangi ya kijivu akiwa amesimama katika chumba kidogo, kinachoifadhi mazao ya mbegu za mimea mbalimbali

Vifungashio vilivyotengenezwa kwa matirio ya silva, ndani yake vikiwa na mbegu za giligiliani, mbegu ambazo hufanya kazi mbalimbali kama vile kutibu magonjwa mbalimbali ndani ya mwili pamoja na ukuaji katika mwili wa binadamu.

Vibanda vidogo vilivyotengenezwa kwa mbao na kuweka madirisha madogo, milango pamoja na mabati vinavyotumika kuhifadhia wanyama kama: kuku, mbwa na ndege wengine.

Kijana wa kiume akiwa amevalia fulana nyekundu na suruali nyeusi, mbele yake kukiwa na mbwa mwenye afya njema akiwa anamuangalia au anampatia matibabu wakiwa wamesimama katika ardhi yenye nyasi za kijani kibichi.

Kifaa maalum kilichotengenezwa kwa mbao sanifu na kwa misumari, chenye dirisha na milango ambacho hutumika kuhifadhia wanyama kama vile Mbuzi, Kondoo na wanyama wengine pamoja na ndege.

Chumba kidogo kilichotengenezwa kwa mbao pamoja na uwazi uliowekwa nyavu, chumba kinachotumika kuhifadhia wanyama kama mbwa, kuku, ndege pamoja na wanyama wengine.

Daktari wa magonjwa ya wanyama na afya zao akiwa kwenye chumba maalumu cha hospitali ya kutibu wanyama, akimpatia matibabu mbwa mdogo mweupe aliye mbele yake, huku akiwa amevalia mavazi maalumu kwa ajili ya kujikinga na magonjwa yanayo ambukizwa na mnyama huyu.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamevalia mavazi nadhifu, mbele yao wakimtazama mbwa, mwenye rangi nyekundu, anayewatazama mbele yao, huenda wakawa wanampa chakula au matibabu.

Madaktari wa afya za wanyama pori wakike na wakiume wakiwa wamevalia mavazi mahususi, ndani ya hospitali ya wanyama pori wakimfanyia uchunguzi mbwa aliekatikati yao. Pembeni kukiwa na picha ya mnyama ikionyesha sehemu za mwili wa mnyama huyo.

Chumba kidogo kilichojengwa kwa mbao na bati, chenye dirisha dogo na mlango mdogo. Chumba hiki hutumika kuhifadhia wanyama kama mbwa, paka na kuku.

Mamba mkubwa mnyama mwenye uwezo wa kuishi ndani ya maji na nchi kavu, akiwa amepumzika kandokando ya vyanzo vya maji pembezoni mwa ardhi iliyo teketeke.

Tembo wakubwa wawili wakiwa wamehifadhiwa katika sehemu ya wazi huku wakitazamwa na wakazi wa eneo hilo kama moja ya kivutio. Pembeni kukiwa na mti mkubwa uliomea majani ya kijani kuashiria rutuba ya eneo hilo.

Ndege wa mwituni mwenye rangi nyeupe na nyeusi, miguu mirefu, akiwa amesimama kwenye ardhi yenye rutuba, udongo mzuri, na yenye nyasi fupi zilizo na kijani kibichi.

Askari wa wanyamapori wakiwa wamevalia sare maalumu za kijeshi la wanyama pori, wakifanya ukaguzi wa tembo wakubwa waliosimama mbele yao. Huku nyuma ya wanyama hao kukiwa na mti mkubwa usio na majani kuashiria ukame.

Ndege mdogo wa mwituni, aliyepumzika katika tawi dogo la shina la mti lililokauka, huku nyuma yake kukiwa na jani kibichi kinaloonekana kwa mbali na kivuli tulivu. Ndege huyo, mwenye mabaka meupe na meusi, akiwa amepumzika apo.

Nyati wawili wakubwa, wakiwa wamesimama ndani ya maji yaliyozungukwa na nyasi za kijani kibichi, pembeni kukiwa na barabara ya vumbi na mbele kukiwa na nyasi pia mbichi, juu ya anga kukiwa na anga tulivu lenye mawingu meupe.

Wanyama wa porini wanaojulikana kama tembo, wakikatiza katika barabara ya vumbi katika eneo hilo la hifadhi, huku kushoto kwao kukiwa na vyanzo vya maji vyenye nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi, na upande wa kulia kukiwa na gari la watalii walio kwenda mahususi kwa utalii.

Wanyama wanao ishi ndani na nje ya nchi kavu ali maarufu kwa jina la kiboko, wakiwa wanatoka ndani ya maji.

Mwanaume alievalia shati ya mikono mirefu rangi ya bluu iliyokoza na suruali ya kaki, nyuma yake kukiwa na geti dogo akiwa ameshika kichwa cha mnyama wa mwituni twiga

Mnyama wa mwituni, swala mwenye pembe ndefu, akila nyasi fupi za majani ya kijani yaliyostawi vizuri katika ardhi ya mbuga iliyo na kijani kibichi, kuashiria rutuba ya eneo hilo.

Ndege mkubwa wa mwituni akiwa amekaa juu ya tawi dogo la mti. Mwili wake ukiwa na rangi nyeupe na nyeusi, na chini ya mwili wake kukiwa na madoa meusi. Juu ya anga ni bluu bahari kukionyesha hali ya hewa tulivu.

Eneo dogo la pori au hifadhi, lenye nyasi ndogo za kijani na miti mirefu ya kijani, kukiwa na twiga anayekula nyasi na miti hiyo.

Askari wa kiume wa wanyama pori wakiwaangalia na kuwafuatilia tembo wawili wa saizi ya kati katika pori, nyuma kukiwa na kichuguu kilichozungukwa na miti mifupi pamoja na vichaka vidogo vidogo.